Mtu aliyevalia nguo za kujikinga ikiwa pamoja na suti ya mikono mirefu ya manjano, kofia na glovu nyeusi. Analenga kuwa ya kinyunyizio ya kuekeleaa ng'ombe aliye na mchanganyiko wa rangi nyeusi na nyeupe, shughuli hiyo inafanyika ndani ya uzio wa mbao, upande wa nyuma kuna mimea ya kijani kibichi.

Mwanamke mmoja aliyevalia shati jeupe na aproni, amesimama kando ya mkungu mkubwa maarufu wa migomba ya kijani kibichi, ambayo bado imeshikamana na mimea, huku akitazama mkungu wa ndizi unaoning'inia. Mazingira yale ni ya shambani.

Mtu anayeonekana kuwa mchuuzi anaonyeshwa akiwa ameshika mkungu wa ndizi, sehemu ya mbele na ya kati inatawaliwa na onyesho kubwa la ndizi mbivu ya rangi ya manjano. Mpangilio unaonekana kuwa soko la nje, na muuzaji amevalia shati ya rangi nyepesi.

Mtu moja amesimama akimimina maziwa kwenye vyombo vikubwa vyeupe nyuma ya gari nyekundu linalo onekana kutumika kwa usafirishaji. Ndoo alioshikilia mkononi ina mchanganyiko wa rangi. Kichwani amevalia kofia ya chuma na koti nyeusi ya kukinga baridi.

Kundi la ndizi za kijani kibichi ambazo hazijaia zinaning'inia kutoka kwenye mmea wa mgomba zikiwa zimezungukwa na majani makubwa. Hali ya anga ni ya mchana na mazingira yale yanaonekana kuwa ya shambani.

Mwanaume aliyevaa jumla ya kijani kibichi ameinama chini huku akishugulisha kikamilifu na kukamua kwa mikono ng'ombe mkubwa wa rangi mchanganyiko ya kahawia na nyeupe. Maziwa anayakusanya kwenye ndoo nyeupe.

Mimea michanga ya mahindi ya rangi ya kijani kibichi. Mazingira yale ni ya shambani. Upande wa nyuma kuna miti mingi mirefu yanaonekana. Kwenye ardhi pia kuna magugu yamemea pale.

Mwanaume mmoja aliyevalia shati nyeupe na glovu ya karatasi amesimama. Kando yake amefungwa ng'ombe mwenye alama za rangi nyeusi na nyeupe katika kibanda cha kukamulia. Mandhari ya nyuma yanapendekeza muundo wa kilimo.

Miguu za ng'ombe za upande wa nyuma zimefungwa, huku dada mmoja anaonekana amechuchumaa, akikamua maziwa yakusanya kwenye ndoo kubwa. Mkia wa mnyama yule ni mrefu na kwenye ardhi kuna matope.

Ndizi nyingi ambazo zinamchanyiko wa rangi vimetandanswa kwenye sakafu ya vigae karibu na ukuta, huku zingine zimewekwa kando ndani ya kredi ya plastiki ya rangi ya zamawati.

Mwanamke mmoja anaonekana akitabasamu akiwa katika eneo la mashambani. Amechuchuma huku anatoa maganda kwenye ndizi akiyakusanya kando na ndizi alizotengeneza ameweka upande mwengine. Nyuma yake kuna migomba mingi.

Idadi kubwa ya migomba ya ndizi ya kijani kibichi imetandazwa kwenye ardhini. Upande wa mbele kuna kundi la watu wasioonekana vyema wamesimama na kando yake kuna majengo ya mabati.

Watu kadhaa wanaonekana mahali pale, mtu mmoja akiwa mbele upande wa kulia, anaonekana akichagua rundo la ndizi. Mwingine upande wa kushoto anajishughulisha na mazao hayo. Kikapu chenye muundo wa blue na nyeupe, kinaonekana chini karibu na ndizi.

Ng'ombe walio na mchanganyiko wa rangi wamepangwa kwa laini ndani ya zizi la kibinafsi, huku wanaonekana wakilishwa nyasi. Katikati kuna watu wawili wamesimama wakitazama mifugo. Jengo lile lina uwazi na dari ya juu.

Kaka aliyevaa kofia nyekundu na nguo nyeusi amechuchumaa. Mkononi amebeba ndoo nyeupe ya kukusanya maziwa. Mkono mwingine anautumia kukamua ngombe. Eneo hilo limeundwa na miundo ya mbao.

Idadi kubwa ya migomba ya ndizi ya kijani kibichi zimewekwa pamoja katika sehemu moja wazi. Nyuma Kuna watu wamesimama nje na ndani ya malori yaliotumika kwa usafirishaji huku wanashusha Mazao yaliyobakia.

Mgomba wa mbele una dalili za kukatwa, ila mengine yako kwenye foleni. Tawi zao ni za rangi ya kijani kibichi. Kaka wawili wanaonekana wanatembea, mmoja amevalia shati ya kimanjano.

Mwanasayansi anafanya majaribio huku akitabasamu. Nyuma yake kuna picha ya rais mstaafu bwana Uhuru Kenyatta na karatasi yenye maandishi yamewekwa ukutani.

Kaka aliyevaa kofia nyekundu na nguo nyeusi amechuchumaa. Mkononi amebeba ndoo nyeupe ya kukusanya maziwa. Mkono mwingine anatumia kukamua ng'ombe aliye na rangi nyepesi. Eneo hilo limeundwa na miundo ya mbao.